Lori la samawati limeegezwa kwenye eneo la wazi likiwa limeunganishwa na container nyeupe. Lori lina namaba ya usajili mweupe na lina nembo "FAW"mbele. Container hilo lina nembo ya friji mbele yake.

Container nyingi za mizigo zimepangwa kwa rundo zikiwa na rangi tofauti. Baadhi ni nyekundu, samawati na kahawia. Container la buluu limeandikwa kwa herufi kubwa za manjano, nalo la nyekundu limeandikwa HAMBURG na lina nembo. Anga ni ya buluu na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Fukwe pana yenye mchanga mweupe inatanda kandokando ya bahari yenye mawimbi madogo. Mtu mmoja amevaa nguo nyekundu na buluu akitembea kwa utulivu kando ya maji. Upande wa kulia miti na minazi imejipanga kwa wingi ikizunguka vibanda vya makuti vilivyojificha chini ya kivuli ya mitende.

Feri kubwa yenye rangi ya samawati inasafiri juu ya maji tulivu, abiria wanaonekana kwenye staa ya juu kingo za ardhi zinaonekana kushoto na kulia zikiwa na miti na majengo. Feri nyingine inaonekana huko upande wa kulia. Anga ina mawingu, mazingira haya yanaonyesha shughuli muhimu ya usafiri wa baharini.

Ndege nyeupe yenye alama nyekundu imeegeshwa kwenye uwanja, nyasi ya kijani kibichi inazunguka barabara ya kuruka na kutua miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi inaoneka nyuma ya ndege hio

Jengo jeupe la kanisa la FRIENDS CHURCH linajitokeza kwa wazi. Bango kubwa la buluu lenye jina la kanisa limeshikwa mbele. Chini ya bango picha kubwa ya kitabu na mienge inapatikana. Ukuta mrefu unafunga eneo ukiwa na orodha ya majina yaliioandikwa juu yake.

Mwanaume aliyevalia shati na koti nyeupe na barakoa ya samawati, anaonekana akichukua alama za vidole vya mwanamke aliyevalia nguo ya nyeusi na koti ya kijivu, pamoja na barakoa nyeusi. Vifaa vya ofisi vinaonekana juu ya meza, huku upande wa kulia, mwanamke mmoja aliyevalia jaketi nyeusi, anaonekana akiandika katika karatasi nyeupe. Nyuma tunaona tenti ya rangi ya hudhurungi.

Njia iliyojengwa kwa mawe inapita katikati ya nyasi za kijani kibichi na miti mirefu ya minazi. Mimea mingine yenye majani makubwa inakua kando ya njia. Maanthari ni ya asili na inaonyesha utulivu.

Jengo dogo lililojengwa kwa mawe lenye nguzo nyeupe na kijani linaonekana mbele. Paa lake lina vibanda vidogo. Miti mikubwa aina ya minazi zimezinguka jengo hilo. Ardhi ni mchanga.

Daraja kubwa linalovuka maji ya samawati yenye kung'aa. Magari mengi yanaonekana yakivuka yakionyesha shughuli za mjini. Majengo marefu na miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana kando ya kingo za maji chini ya anga lenye mawingu meupe. Bendera nyekundu inaonekana upande wa kulia.

Wanaume sita wanaonekana wakijipanga ndani ya msikiti, wote wamevaa kofia za kitamaduni za Kiisalmu. Mmoja wao amevaa nguo ndefu ya kahawia na kitambaa cha kijani, akionekana kiongozi wa sala amesimama mbele. Kuta za msikiti zimepambwa na vigae vyenye nakshi za kifahari zenye rangi ya samawati, kijani na nyeupe zikiwa ndani ya maandishi ya Kiarabu.

Mawe ya rangi ya udongo yanaunda njia inayopita kwenye nyasi iliyokatwa vizuri. Pembeni kuna miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi. Upande wa kulia uzio wa mbao umekaa karibu na msitu. Jengo lenye ukuta mweupe na paa la nyasi linaonekana upande wa kushoto.

Pwani yenye mchanga mweupe inaendelea mbele huku mawimbi yakipiga ufukwe. Maji ya bahari yana povu nyeupe yakionyesha nguvu ya mawimbi. Anga lina mawingu mepesi ikionyesha jua linazama au kuchomoza.

Mandhari ni ya barabara kuu usiku ikiwa na taa zinazotoa mwangaza wa rangi ya chungwa. Magari kadhaa aina ya tuktuk yenye rangi ya nyekundu na manjano yameegeshwa au yanatembea barabarani. Majengo marefu yaliyopakana na barabara yanaonyesha maduka yenye mwanga hafifu.

Fukwe pana ya mchanga mweupe inaenea kando ya bahari tulivu chini ya anga la mawingu. Jua linawaka juu likituma miale kwenye uso wa maji. Mashua ndogo inaonekana mbali kidogo. Alama za miguu zinaonekana kwenye mchanga.

Jengo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Malindi limesimama wazi mbele. Jengo lina rangi nyeupe na mawe ya hudhurungi. Mnara wa kudhibiti ndege unaonekana upande wa kushoto wa jengo kuu. Njia ya lami inaelekea kwenye mlango mkuu likiwa na nguzo za manjano na nyeusi. Miti na vichaka vya kijani kibichi vimepandwa pande zote vikiongeza uzuri.

Barabara pana inapita katikakati ya mandhari yenye maji chache na miti mingi ya rangi ya kijani kibichi Anga ni ya mawingu ikiashiria hali ya hewa tulivu. Barabara inagawanyika ikionyesha makutano ya njia. Mbali kuna miinuko ya milima.

Meli kubwa ya mizigo yenye rangi nyeusi na maandishi Quarter Nazar inasafiri baharini ma container ya samawati na zambarau yamepangwa juu ya sitaya yake. Korongo kubwa la kubeba mizigo, limeinuliwa. Kisiwa kidogo chenye miti kinaonekana upande wa kulia. Anga ni rangi ya samawati na mawingu meupe.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa mguu, wote wanawake wamejipanga kwenye uwanja wa nyasi. Wamevaa sare za kijani na nyeupe zenye nembo ya "Chapa dimba" juu. Wasita wamesimama nyuma huku wengine watano wamechuchumaa mbele. Mmoja wa walio mbele amevaa shati la zambarao na suruali ya samawati. Wote wanatazama kamera wakiwa na sura za kujiamini.

Nyumba tatu ndogo zilizojengwa kwa mtindo wa asili zinasimama kwenye mchanga mweupe. Ya katikati ina kuta za samawati na paa la nyasi huku kukiwa na maandishi meupe yakitangaza kazi. Karibu naye benchi la mbao limeegemea ukuta. Jengo lingine lililojengwa kwa miti na nyasi liko upande wa kulia na miti mingine inaonekana huko nyuma.

Daraja refu limejaa watu wengi wakivuka maji. Wanaonekana wamekusanyika kwa wingi wakisonga mbele kwa utaratibu. Chini, maji ya buluu yanaonekana. Nguzo za daraja nyeupe zinaonekana wazi zikisaidia daraja zima. Daraja limejengwa kwa chuma likionyesha uwezo mkubwa wa kubeba uzito. Mbali zaidi upande wa pili wa mto majengo yanafunga mandhari. Tunaona mimea ya vijani vibichi pia.

Katika fukwe pana wa mchanga mweupe, kibanda kidogo kimejengwa kwa mti. Nguzo kadhaa zimepandwa kwenye mchanga, zikiashiria labda ujenzi au ukuzio. Miti mingi ya minazi, ya rangi ya kijani kibichi, inasimama nyuma. Anga lina mawingu, likiongeza utulivu wa mazingira.

Mtaro uliojaa taka karibu na barabara chini ya jua kali. Uchafu mwingi umetapakaa ikiwemo, mifuko ya plastiki na vitambaa. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa mbali. Magari machache yanaonekana kwa umbali. Eneo hili linaonekana kutelekezwa, na halina usafi.

Uwanja wa mpira umejaa mashabiki wengi. Wachezaji wenye jezi za manjano na nyekundu wanashindania vikali kuwania mpira ilio hewani. Majukwaa yamejaa watu wanaofuatilia mchezo huu wa kusisimua. Anga linaonekana wazi.

Mlango mkuu wa jengo la manjano lenye usanifu wa kipekee unaonekana. Milango hiyo imetengenezwa kwa mbao iliyochongwa kwa nakshi na imefunguka kidogo. Juu ya mlango kuna dirisha dogo la mbao lenye mapambo tata. Nguzo mbili zilizopambwa kwa rangi ya udongo zimesimama pande zote mbili za mlango, na mimea ya kijani imepangwa kwenye sanduku la maua karibu na mlango.

Gari aina ya tuktuk yenye rangi ya kijani na njano inapita katikati ya barabara. Abiria na dereva wanaonekana wakivaa shati nyekundu. Upande wa kushoto na kulia kuna maduka mengi yaliyojaa nguo zilizoning'inia na bidhaa nyinginezo. Mama mmoja anaonekana akitembea upande wa kulia amevalia shati ya buluu.

Wanaume wengi wamevalia kanzu nyeupe na nyeusi wakisali nje. Wengi wao wameinama wakionyesha heshima. Baadhi wameketi kwenye viti. Misikiti ya rangi ya manjano inaonekana kwa mbali ikiwa na minara mrefu. Majengo ya jiji yamezunguka eneo hilo

Lori refu linasafirisha mzigo mkubwa wenye umbo la duara unao fanana na mtambo wa viwanda. Gari dogo la kubebea mzigo nyeupe linafwata nyumba likiwa na ishara ya tahathari caution extra long trailer . Container za mizigo zimepangwa pande zote mbili ya barabara. Nguzo za samawati za kreni kubwa zinaonekana mbali zikionyesha mahali ya bandari au bahari ya mizigo.

Feri inazunguka majini ikibeba abiria na magari. Feri hii ina staha pana ikiwa na daraja la kupakia magari na muundo wa juu ulio na madirisha kadhaa. Rangi yake ni ya samawati na nyeupe zinang'aa dhidi ya anga lenye mawingu na mandhari ya jiji inayoonekana nyuma.

Barabara pana yenye lami nyeusi inapita katikati ya vilima. Inaonekana kuwa na njia nyingi zikitenganishwa na vizuizi vyeupe vya saruji. Nguzo refu za taa zimesimama kando ya barabara zikielekea mbali. Gari ya lori ya manjano inaonekana kwa mbali. Majani mabichi yamepamba pande zote za barabara yakipanda juu ya vilima vilivyo karibu. Anga ni ya samawati na mawingu meupemeupe. Milima na mbali.

Uwanja wa mpira umejaa wachezaji wenye jezi nyekundu na ya manjano. Mchezaji mmoja mwenye nambari kumi na sita kwenye jezi nyekundu anaelekeza mpira kwa kichwa huku wengine wakiruka kuwania mpira. Majukwaa ya uwanja yamejaa watazamaji huku viti vikiwa vya nyekundu, samawati na samawati iliyokolea.

Miti mirefu ya minazi inapamba upeo wa macho ikiweka kivuli juu ya fukwe zenye mchanga mweupe. Bahari yenye rangi ya samawati iliyokoza inaonekana ikitanuka na mbali. Uzio mweupe unatenganisha eneo la mbele na maanthari ya asili ukiongeza uzuri wa mazingira.

Alama nyingi ya nyayo ya mguu imeachwa kwenye mchanga laini ya nyeupe ya fukwe. Kila hatua inaonyesha umbo la mguu ikipendekeza watu wakitembea bila viatu. Mwangaza wa jua kuangazia maelezo.

Mjengo mkubwa wenye maandishi Huduma Kenya kimekaa mbele ya anga tupu. Makundi ya wafanyakazi waliovaa shati nyeupe na suruali nyeusi wamesimama nje ya mlango mkuu wa kuingilia. Jengo lina paa la pembe tatu. Sakafu ya nje imefunikwa na vigae.

Barabara ya lami pana iliyo na taa za barabarani za sola zilizopambwa kwa rangi ya manjano na nyeusi inanyooka mbele. Alama za barabarani zenye mwelekeo wa kijani zinaning'ia juu ya barabara zikielekeza njia. Milima ya udongo iliyopandwa nyasi za kijani zinafunika pande zote za barabara. Gari moja jeupe linaonekana likitembea mbali.

Fukwe yenye mchanga nyeupe inaonekana wazi. Mwamba mkubwa wenye mimea ya kijani kibichi umetiliwa upande wa kushoto, mawimbi madogo madogo ya bahari yanapigwa ufukwe kwa mbali. Nguzo refu ya bendera imesimama wima karibu na maji. Anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Huu ni mlango wa kanisa la waadventista wa sabato la Kizingo. Bango la kijani kibichi lenye lengo la kanisa na maandishi meupe limesimama mbele ya jengo jeupe lenye paa ya rangi ya dhahabu. Uzio wa blue ulio na ngozi meupe unalinda eneo hilo. Miti mirefu hupamba mathari na ndege mweusi ametua juu ya nguzo ya lango.

Gari la tuktuk lenye rangi ya manjano limesimama kando ya barabara ndogo. Pande zote za gari kuna majengo yenye roshani na ghorofa kadhaa. Nyaya za stima zinapita kwa juu. Upande wa kushoto kuna mtu alievalia kanzu nyeupe amesimama kando. Maanthari yanaonekana ya kihistoria na yenye shughuli.

Msikiti wenye mnara mrefu wa rangi ya waridi umesimama mbele ya anga ya samawati. Watu kadhaa wamesimama karibu na nguzo za umeme mmoja wa shati ya kijivu na mwingine shati nyekundu na nyeupe. Gari la abiria jeupe na samawati limeegeshwa upande wa kulia . Kando ya barabara kuna mkokoteni wa mbao.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wako uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeusi yenye nambari kumi na nne na neno Kenya ameshikilia mpira wa kikapu mkononi mwake. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya kijani yenye nambari kumi na mbili. Ameinama akimkabili mpinzani wake. Nyuma yao kuna viti vingi vya watazamaji vikiwa na rangi ya njano na nyeusi zikionyesha uwanja wa michezo.

Chumba kikubwa chenye muundo wa kipekee kinaonekana, dari na mbao nyekundu na nyeupe zililopangwa na mistari. Kuta ni nyeupe zikiwa na madirisha yenye nakshi. Samani za mbao kama vile viti na meza ndogo zimetawanyika, kitanda chenye pazia za rangi ya zambarau kiko upande wa kulia. Mlango mkubwa unafunguka kuelekea nje ukitonyesha sehemu ya nje yenye mwanga.

Msikiti mweupe na kijani umesimama mbele ukiwa na miharabi miwili ndogo yenye alama za hilali. Upande wa kushoto mtu mmoja amepanda pikipiki amevalia kofia ya njano akionyesha shughuli za usafiri. Majengo mengine yasipokuwa vizuri yanaonekana upande wa kushoto yakionyesha maisha ya mitaani.

Mwanamume aliyevaa nguo ya rangi ya kijivu anatembea kwenye njia ya kijani kibichi iliyozungukwa na miti mirefu ya minazi na mimea mingine. Anaelekea mbele huku mbavu zake zikitazama na miti. Miti hiyo inazunguka eneo lote la mbele na nyuma.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya samawati linaonekana likiwa limezungukwa na miti mirefu ya minazi na mimea mingine ya kijani kibichi. Anga ni safi ikionyesha hewa najua kali. Vito viwili vya kupumzikia vimepangwa kando ya moyo vyote vyeupe. Watalii wawili wana vikao vikalia juu.

Barabara nyembamba iliyojengwa kwa mawe ya kaburo inaonekana, majengo ya zamani nyeupe yamesimama kando ya barabara. Kuna nyaya nyingi za umeme zilizochanganyika zikiniginia angani. Gari la tukutuku limeegeshwa upande wa kushoto pamoja na magari mengine kwa bali, angani ya samawati iliokolea ikionyesha siku ya jua.

Kanisa kubwa lenye ukuta za hudhurungi na nyeupe umesimama wima. Juu msalaba mweupe unaonekana na chini, mlango wa samawati. Maneno Shiloh Celebration Churches imeeandikwa kwa herufi kubwa ya samawati.

Katika uwanja wa kijani kibichi wachezaji wawili wa soka wako katika mchezo , mmoja amevalia jesy ya samawati na kaptura nyeupe huku mwingine akivaa jezi ya mistari ya nyekundu na nyeusi pamoja na kaptura nyeusi. Stendi za watazamaji zimejaa watu nyuma yao bango kubwa lenye maneno league linonekana kando ya uwanja.

Feri mbili za buluu zinaonekana zikielea kwenye maji safi ya bahari. Feri ya kushoto inaonekana ikikaribia gati au ufukwe na sehemu yake ya mbele imefunguka tayari kushusha abiria na magari. Upande wa kulia feri nyingine inaonekana ikiwa mbali kidogo ikisafiri kuelekea upande mwingine. Maji ni tulivu yakionyesha anga ya buluu isio na mawingu.

Mjengo wa kiislamu inaonekana, ikiwa na nguzo yenye rangi ya kijani na nyeupe. Ukutani kuna sehemu iliyoekelewa vitabu katika dirisha. Sakafu imefunikwa na zulia nyekundu lenye nakshi maridadi, sanduku la mbao nyekundu limewekwa chini. Nuru hafifu inajaza nafasi.

Ufukwe wenye mchanga mweupe umetapakaa. Miti mirefu ya minazi yenye majani makubwa imejipanga nyuma. Kuna nyumba ndogo yenye paa la nyasi. Upande wa kushoto vibanda kadhaa vya kupumzikia vimeezekwa kwa nyasi vikiwa na viti ndani vimepangwa kando ya ufukwe.

Ofisi yenye huduma ya kaunti imejawa na watu wengi. Kaunta tatu zinaonekana wazi zilizo na bango ya samawati zimeandikwa nambari tatu, nne, na tano. Wateja wamekaa kwenye viti vya chuma wakisubiri huduma. Baadhi yao wamesimama wakizungumza na wafanyikazi. Eneo hili linaashiria sehemu ya umma ambapo shughuli mbalimbali zinaendeshwa.

Ndege nyeupe na nyekundu imesimama kwenye uwanja wa ndege uliotengenezwa kwa lami, huku nyasi za kijani kibichi na miti vikionekana nyuma. Mfanyikazi wa uwanja wa ndege amesimama mbele ya ndege huku amevalia shati ya kijani akitolea ishara za kuongoza.

Mandari ni ya ofisi ya Huduma Kenya. Wanawake wawili wamekaa nyuma ya counter mmoja akitumia kompyuta huku mwanamume mmoja akikaa mbele yao. Ukuta wa nyuma una nembo ya Huduma Kenya na kauli mbiu, Service Excellence . Kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye meza au dawati.

Tumbili mdogo anaonekana akitaza kitu flani mbali ameketi juu ya uzio mweupe wa mbao, manyoya yake ni rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna bwawa kubwa la maji ya samawati iliyokoza yaking'aa chini ya jua. Majani mabichi machache yanaongeza rangi ya asili.

Jengo la uwanja wa ndege wa Malindi International linaonekana likiwa na ukuta nyeupe na udhurungi, mbele ya jengo kuna mawe ya kupendeza na mimea, lango kuu una umbo la kuba, anga lina samawati isiyo na mawingu tanki la taka la manjano limeekwa karibu na njia.

Safu ya vibanda vilivyo kwa ufukwe ulio na paa la manjani zimepangwa kando ya mchanga mweupe. Nyuma yake kuna majengo yenye paa zinazofanana na miti mirefu. Miti mingi imesimama, mchanga unaonekana safi na mkavu.

Mwanaume anaonekana akitembea katika fukwe pana wenye mchanga mweupe usio na watu huku akiongoza mbwa wake. Amevalia shati jeupe, kaptula za samawati na kofia nyeusi. Mbwa wake wenye rangi ya kahawia anaonekana akitembea kwa utulivu. Miti na minazi inasimama mirefu upande wa kushoto ikitengeneza mandhari ya pwani.

Barabara ya lami yenye madimbwi kidogo inapita katikati ya mazingira ya kijani kibichi. Upande wa nyuma mimea mirefu na miti inaficha nyuma ya uzio. Ishara ndogo imesimama kando ya barabara, upande wa kushoto ukuta wa saruji unaonekana kwa mbali. Anga inaonekana kuwa ya mawingu.

Kioo cha pembeni cha gari kinaonyesha tafakari ya mtu akichukua picha kwa simu yake ya rununu huu amevalia shati ya samawati na ukanda wa salama. Upande wa kushoto kuna watu wawili wamekaa kwenye benchi ndefu chini ya mti wenye majani mengi. Nyuma yao kuna vibanda vidogo vya biashara na pikipiki iliopaki. Kando kuna mtu anayesukuma toroli iliyojaa vibuyu vya rangi ya manjano.

Kundi kubwa la watu wengi wakiwa wamevaa kanzu nyeupe na kofia za kufuma wamekaa chini ndani ya jengo , wengine wanaonekana wakihutubia au wakishiriki katika shughuli za kidini. Kuna mataa ya kupendeza kadhaa zilizoning'inia kutoka kwa dari zikitoa mwanga , sehemu ya nyuma ina Kuta za matofali.

Kanisa ya Presbyterian la Afrika Mashariki Parokia ya Makupa, linaonekana. Jengo lina rangi ya samawati na nyeupe, likiwa na ishara ya msalaba juu. Mlango wa buluu lenye msalaba mweupe iko mbele, ikionyesha jina la kanisa na anwani. Anga lina mawingu.

Mwanaume amepiga magoti kwenye zulia refu la rangi ya kijani na michoro ya dhahabu na nyeupe. Amevaa shati na kofia nyeupe. Nguzo nyeupe zimetawanyika chumbani na madirisha ya mbao yanaonekana nyuma. Viti vya plastiki vyenye rangi ya samawati vimekaa karibu na nguzo.

Jengo jipya lenye ukuta ya rangi nyeupe lenye ghorofa moja inajengwa. Kiunzi ya mbao imesimama mbele ya jengo. Runda la mchanga limekaa upande wa kulia, mti wa mnazi umesimama mbele ya jengo. Anga ni la samawati na mawingu meupe. Upande wa kushoto kibanda cha samawati kinaonekana.

Mawimbi yanapiga pwani laini ya mchanga mweupe. Povu lepesi la bahari unenea polepole ufukweni. Maji ya bahari yanaonekana tulivu yakitafakari anga la wazi. Kando ya pwani, miamba mikubwa hupamba maandhari.

Pwani pana yenye mchanga mweupe inaonekana. Miti ya minazi ya kijani kibichi inaonekana hapo nyuma. Mashua ya samawati imeegeshwa kwenye ufukwe ikiwa imefungwa kwa kamba nyekundu. Mwanaume mmoja amesimama karibu kushoto akivalia kofia na shati nyeupe. Ufukwe huu unaonekana kuwa mahali tulivu

Ndege nyeupe na nyekundu aina ya Jambo Jet imesimama kwenye uwanja wa ndege. Abiria wawili waliobeba mzigo wanaonekana wakishuka. Wafanyikazi wa uwanja wa ndege wanaonekana wakisimama karibu na ndege, wengine wakivaa shati ya kijani na mwingine juu ya trekta akiendesha. Nyuma, tunaona nyasi ya kijani na miti mengi.

Kanisa jeupe linaonekana likiwa limezungukwa kwa miti mirefu ya kijani kibichi. Limesimama kwenye eneo la nyasi na njia kidogo ikielekea kwenye mlango wake. Paa la kanisa lina rangi ya samawati. Anga ni ya buluu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Fukwe pana yenye mchanga mweupe unaonekana. Upande wa kulia mti wenye majani mengi na mashua ndogo yenye pacha mbili imetua ufukweni. Maji ya bahari ni tulivu. Watu wachache wanasafiri kando ya ufukwe. Aina ya mawingu ni meupe yaliyotawanyika.

Ufukwe nyeupe pana huku mawimbi ya bahari yakipiga polepole ufuoni. Upande wa kulia majengo kadhaa yenye paa za nyasi yanaonekana yamejengwa karibu na miamba mikubwa yakionyesha kuwa ni hoteli ama makazi ya kitalii. Miti ya minazi inasimama mirefu ikiongeza uzuri wa pwani.

Katika ukumbi wa mchezo, kikundi cha wanawake kimekaa, wengine wakisimama kwenye benchi za kijani. Wamevaa sare za bluu na nyeupe zenye neno "KPA", baadhi yao wanapiga makofi au kuzungumza. Viti vyekundu na vya kijani vingine vinaonekana nyuma.

Jukwa la treni limejaa abiria wakisubiri kupanda. Treni ndefu yenye rangi ya kahawia na mistari ya machungwa imesimama karibu. Afisa wa treni amevaa sare yake ya shati jeupe na suruali ya samawati amesimama mlangoni. Abiria wengi wamebeba mizigo mbalimbali ikiashiria safari ndefu.

Ufukwe pana yenye mchanga mweupe unaonekana. Upande wa kulia kuna shina za miti ya minazi na upande wa kushoto kuna bahari. Mtu anafagia inaonekana kama matawi kando.

Eneo la ndani la jengo linaonekana kama duka kubwa au ukumbi wa kibiashara. Sakafu ina vigae vikubwa vya mraba vyenye rangi ya kijivu isiokolea. Mtu mmoja amevaa shati la kijani na suruali nyeusi. Amesimama mbele ya mlango wa duka akionekana akitumia simu yake. Upande wa kulia magurudumu ya troli za ununuzi yaonekana.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ya wanawake amevali jezi ya samawati, nambari tano mgongoni akiwa anarusha juu mpira. Mwingine amevalia jezi nyekundu akijaribu kuizuia. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma. Ukumbi una viti vingi na watazamaji wengi.

Jengo lenye ishara Masjid Azhar linaonekana wazi. Mbele yake hema mbili nyeupe zimeekwa zikiwapa kivuli watu waliokusanyika chini yake. Barabara ya kijivu ipo mbele ya hema. Dirisha za msikiti zimepambwa kwa miundo ya kigeometri ,mbingu zenye mawingu zinaonekana juu.

Watu watatu waliovaa shati jeupe na sweta nyeusi wameketi kwenye meza chini ya hema, wakionekana kushughulika nyaraka na kompyuta ndogo. Mmoja wao anatumia kompyuta, nyuma yao magari yameegeshwa na viti vingi vya plastiki vyenye rangi ya samawati vimepangwa. Mabango mawili meupe yamebandikwa juu yaliyoandikwa, police abstract na DCI good conduct . Watu wengine wamesimama mbali upande wa kushoto.

Fukwe pana yenye mchanga mweupe inaenea mbali. Nyayo za miguu zinaonekana kwenye mchanga zikionyesha watu wametembea hapo. Mawimbi madogo ya bahari yanaonekana upande wa kushoto. Mtu mmoja anaonekana akitembea peke yake akiwa amevalia shati la samawati ufukweni. Upande wa kulia kuna mimea ya kijani kibichi na majani yaliyotawanyika. Nyuma ya mimea kuna vibanda vidogo.

Mashua kubwa ya uvuvi yenye rangi nyeusi na nyeupe inasafiri juu ya maji ya samawati kijani. Nguzo ya juu imeinuka kuelekea anga yenye mawingu meupe. Watu wanasimama ndani ya boti, mmoja wamo akivaa shati ya samawati na kofia ya manjano.

Jua linazama nyuma ya miti miwili mirefu likiweka anga katika rangi ya machungwa na dhahabu. Miti hio imesimama ndani ya maji tulivu. Nuru ya jua inaakisi kwenye uso wa maji ikitengeneza njia ya dhahabu. Milima kadhaa inaonekana kwa mbali ikongeza kina kwenye mandhari.

Kuna ishara kubwa ya samawati na nyeupe inayosomeka Watamu ikiwa na nyota juu yake. Chini ya jina kuna maandishi mengine madogo ishara imesimama karibu na barabara ya lami. Nyuma ya ishara kuna eneo la wazi lenye viti mingi ya kijani, kuna majengo madogo yenye paa za bati na watu wengine wakiwa wanatembea. Gari dogo la rangi nyekundu na njano, maarufu kama tuktuk, linaonekana nikitembea barabarani.

Barabara yenye mizunguko ya kupanda na kushuka imejengwa kando ya bahari ikilindwa na kingo za chuma na vizuizi vya zege katikati. Kando ya barabara kuna wafanyikazi wa ujenzi wamevaa mavazi ya usalama wakiendelea na kazi. Kuna vinara vya bandari pamoja na mitambo ya kushughulikia makasha. Mandhari ya ardhi kavu imejaa vichaka vidogo na udongo wa rangi ya udongo mkavu.

Katika maji ya samawati yenye kung'aa, mashua kadhaa za kitamaduni zenye tanga nyeupe za umbo ya pembe tatu zina safiri, anga safi ya samawati lisilo na mawingu lina tanda juu , mashua moja linaonekana kuwa na watu kadha ndani yake. Inaonekana kama mashindano ya mashua au shughuli za kitamaduni ya usafiri wa majini.

Jengo la kisasa linaloonekana kama kituo cha treni lina maandishi VOI STATION kwa herufi kubwa nyekundu. Limetengenezwa kwa chuma na vioo. Kuna barabara ya lami mbele ikifuatiwa na eneo la udongo lililopandwa nyasi. Anga ni tulivu.

Mwanaume amevalia miwani nyeusi, na shati nyekundu na nyeusi, lenye nembo na bendera ya Kenya, akipiga picha. Amezungukwa na umati wa watu wenye sare zinazofanana wakishangilia. Jukwaa kubwa la kamera limekaa juu ya umati. Anga lina mawingu.

Kikundi cha wachezaji wanne wa mpira ya kikapu ya wanawake wanatabasamu wakiwa wamevalia jesy nyeusi na nyekundu zenye maandishi Kenya. Mmoja aliye nyuma ameshikilia mpira miwili yenye rangi ya manjano na samawati, nambari kumi na tano na kumi na tatu, zinaonekana wazi kwenye fulana asili ni nyeupe kabisa.

Kundi kubwa la mashabiki wa mchezo wanashangilia kutoka kwenye jukwaa la uwanja. Wengi wao wamevaa jezi zenye rangi za timu yao. Waliosimama wamevaa ya nyeusi na samawati, walioketi jezi nyekundu. Wengine wakinyoosha mikono juu kwa furaha. Mmoja ameshika tarumbeta ya buluu akionekana akipiga kelele. Wengine wanashika simu zao labda wakirekodi tukio. Nyuso zao zimejaa tabasamu na shauku.

Wanaume wawili wamekaa sakafuni kwenye chumba chenye kuta nyeupe na yenye rangi ya kijani. Mmoja amevaa fulana ya usalama ya kijani kibichi akiinamisha kichwa. Mwingine ameketi karibu na ukuta huku amevaa shati ya kijivu. Katikati mlango wa umbo la kuba unafunguka kuelekea nje ambapo mwanaume mmoja kwenye shati jeusi anaonekana akiondoka. Sakafu imefunikwa na zulia jekundu lenye nakshi.

Mashua kubwa yenye rangi nyeupe, samawati na rangi ya bendera ya kenya imejaa abiria ikiwa imeegeshwa ufuoni. Imeandikwa holiday na vuvuzela. Kando watu kadhaa wamekaa katika boti watatu wengine wakisimama karibu na boti labda ni wafanyi kazi, nyuma mashua zingine zinaonekana pwani yenye mchanga na miti iko mbali, anga ni safi.

Mifupa mirefu ya mnyama mkubwa labda nyangumi au mamba imetunzwa chini ya paa la mti. Fensi nyeusi inalinda mifupa hayo ikionyesha umuhimu wake wa kihistoria. Mti mkubwa unasimama kando kutoa kivuli inaonekana kama makumbusho ya nje ama eneo la utafiti wa kibayolojia.

Majengo makubwa ya ghorofa yenye kuta nyeupe na paa hudhurungi zimejipanga kando ya bahari tulivu ya maji ya samawati. Mnara mmoja wenye rangi wa manjano unaonekana. Miti na minazi ya kijani kibichi yamepangika kando. Anga ni la samawati linaongeza utulivu wa mandhari hii nzuri.

Lori kubwa la mzigo lenye kichwa cheupe na trela iliyoleta kontena la rangi ya dhahabu linaonekana. Magurudumu makubwa ya lori yanaonekana wazi. Barabara ni ya lami iliyochakaa.

Bandarini kuna meli kubwa ya mizigo iliojaa container za nyekundu na buluu. Korongo ndefu ya samawati imebeba container ya nyekundu kwenda gati ilio na nafasi kubwa ilio wazi na njia za reli. Nyuma yake bahari kubwa inaonekana na ardhi ikichomoza kwa mbali.

Feri mbili kubwa za samawati zimeegeshwa kwenye gati la maji. Kila feri lina muundo wa staha mbili na imebeba magari. Majengo ya bandari na miti yanaonekana nyuma. Bango kubwa la matangazo liko upande wa kushoto wa gati. Maji yanaonekana matulivu na anga mawingu meupe.

Ndani ya chumba yakungoja, yenye kuta nyeupe, viti nyekundu vimepangwa pande zote za njia kuu, vikielekea kwenye mlango. Juu ya mlango kuna bango lenye maneno “karibu hamu tamu”. Watu kadhaa wamesimama mbali, wakiashiria shughuli za usafiri. Paa la mbao linaonekana, likiongeza muundo wa kipekee.

Mazingira tulivu ya pwani yamejawa na mimea ya kijani kibichi. Shina za mti wa mnazi unaonekana mbele na bahari pana yenye mawimbi madogo madogo yanaonekana nyuma. Mashua nyeupe inaonekana ikitulia juu ya maji yale.

Kifaa cha usafirishaji wa konteina wenye rangi ya manjano kimepaki kwenye sakafu ya zegi, kuna maandishi na nambari kwenye upande wa chombo, viungo vya kufuli vinaonekana mlangoni kifaa kingine cha usafirishaji chekundu kimeegeshwa upande wa kushoto.

Nyumba uliotengenezwa kwa mbao, udongo na paa ya makuti umesimama katikati. Mbele kuna vipande vya kuni na umezingirwa na vichaka na miti ya rangi ya kijani kibichi. Mwanaume aliyevalia kofia na shati ya samawati anaelekea upande wa nyumba hio.

Uzani mrefu wa mchanga mweupe unaenea mbele ya vibanda vya fukwe. Kila kibanda kina paa la majani na nguzo nyeupe. Miti ya minazi imejipanga nyuma ya vibanda, miundo mwingine ya hoteli inaonekana kwa mbali. Bahari haionekani.

Barabara ya lami inaonekana ikipita katikati ya miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi. Gari nyeupe inasonga haraka upande wa kushoto, ikiingia barabarani. Sehemu ya ndani, ta tukutuku ya rangi ya manjano, ikiwa na uskani na kioo cha pembeni, inaonekana upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa tulivu, na magari mengine yanakwenda mbali.

Daraja refu limejengwa juu ya maji ya rangi samawati kijani, magari machache yanaonekana yakivuka daraja hilo. Upande mmoja kuna mji wenye majengo mengi na miti mingi, anga ina mawingu meupe, hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, mazingira haya yanaashiria maendeleo ya miundombinu.

Magari mawili ya abiria aina ya matatu yamesimama. Gari la kwanza ni la kijani likifuatiwa na lingine la machungwa, lililo na mtu aliyevaa nguo za zambarau akipanda mlango wa gari. Barabara linaonekana lenye shughuli.

Watu kadhaa wanapiga densi za ngoma za kitamaduni nje. Wengi wao wamevaa shati nyeupe, sketi ndefu nyeupe na kanga nyekundu zenye mistari meusi iliofungwa kiunoni. Ardhi ni kavu na anga lina mawingu meupe.

Fukwe pana wenye mchanga mweupe unaonekana upande wa kulia nayo upande wa kushoto tunaona maji ya bahari kujaa likisimama katikakati, katika fukwe pana Kuna mlingoti mweupe uliofungwa neti labda wa voliboli, kwa mbali tunaona mwanaume mmoja na mawingu huku yametawanyika.

Jengo ndogo nyeupe yenye paa la nyasi limesimama katikati ya mazingira ya kijani kibichi. Upande wa kushoto paa ingine ndogo la bati linaonekana juu ya sehemu ya jengo. Dirisha moja jeusi linachungulia nje. Nyasi safi limezunguka jengo hilo na mimea midogo imepandwa karibu na msingi wake. Miti mikubwa yenye majani mengi inatoa kivuli na ua unaonekana upande wa kulia.

Jengo kubwa lenye ghorofa moja lililo na ukuta nyeupe, lina bango lililoandikwa, "Kanisa la Ziwani Pentecostal Assemblies of God, Mombasa." Liko mbele ya barabara, wanaume wawili wamesimama mbele ya kanisa hiyo, mmoja akitembea na mwengine akifanya ishara za furaha. Upande wa kulia kuna mlango wenye rangi ya samawati.

Meli kubwa nyeupe ya kifahari imetia nanga bandarini. Rangi ya samawati inaonekana sehemu ya juu ya meli hio. Majengo marefu ya bandari yamesimama karibu. Kuna meli nyingine nyekundu ndogo imetia nanga nyuma yake. Anga safi ya samawati inaashiria hewa ya anga nzuri.

Wachezaji wa soka wanakimbia kwenye uwanja wa kijani kibichi , watatu wakivalia jersey ya rangi ya kijani na wawili wamevalia ya manjano. Umati mkubwa wa mashabiki umejaza viti vya uwanja nyuma yao wakishangilia. Bendera kadhaa zinapepea juu ya uwanja inaonekana ni mchezo muhimu.

Majengo ya kale yaliyojengwa kwa mtindo wa kihistoria yanajipamba kando ya ufukwe. Paa zao za vigae za rangi ya kahawia na balcony zenye nakshi za kipekee zinasimama. Watu kadhaa wanaonekana wakipita mbele ya mjengo. Meli za zamani au vifaa vinavyofanana na mizinga vimepangwa kando ya ukuta wa mawe unaopakana na maji.

Trekta yenye rangi ya manjano na chapa ya CAT 330D imebebwa juu ya trela ndefu nyekundu. Trela ina magurudumu mengi manne yakiangalia mbele. Eneo lote limetandikwa lami ya matofali ya kijivu. Nyuma, magari meupe yamepakiwa huku miti yenye vijani vibichi zikimetameta.

Msafara wa wanaume waliovaa kanzu ndefu nyeupe na kofia nyeupe, wanasonga mbele kwenye barbara nyembamba. Majengo marefu ya zamani yenye rangi ya manjano yamejipanga pande zote mbili za njia. Nyaya za umeme zimening'inia juu zikivuka anga la samawati lisilo na mawingu.

Pwani ulio na fukwe wenye mchanga mweupe inaonekana mbele. Huku mawingu yakipiga polepole kwenye ukingo wake. Bahari ni pana na inaenea mbali ikionyesha rangi nyeusi kutokana na hali ya hewa. Mawingu ni mazito na meusi. Jua linachomoka upande wa kushoto.

Ndege nyeupe na nyekundu ya jambo jet imetua uwanjani. Imebeba injini kubwa ya propela, ishara za trafiki za rangi nyekundu na nyeupe zimewekwa karibu na ghurudumu. Ngazi ya kuingia imeunganishwa na ndege. Mfanyikazi wa uwanja wa ndege aliyevalia shati ya kijani kibichi amesimama karibu. Anga safi ya mawingu meupe inaonekana.

Jua limeangazia ufukwe wa mchanga mweupe. Miavuli kadhaa iliyotengenezwa kwa nyasi inatoa kivuli. Chini yake kuna viti vya kupumzikia vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro ya samawati yamepangwa vyema juu yake. Maanthari yanaashiria eneo la kupumzika.

Watu wanne wameketi kwenye mashua ndogo. Wawili wamevalia shati nyeupe, mmoja nyekundu na mwingine shati nyeusi na kofia nyeupe. Wanatizama mbele. Maji ya kahawia yanazunguka mashua. Miti mikubwa pia yanazunguka mto huo. Boti inaonekana ikisafiri.

Fukwe pana wenye mchanga wa rangi nyeupe na bahari tulivu. Mawingu madogo yanaonekana huku maji yakienea wazi. Mashua ndogo imeegezwa katikati ya maji. Watu wachache wanatembea huku wengine wanaonekana wakikusanya vitu kwenye mchanga. Mimea ya bahari imelala kando ya ufukwe.

Daraja jipya refu linavuka mto mpana likiunganisha pande mbili za ardhi. Pande zote hizi zimefunikwa na nyasi ya kijani kibichi. Barabara ya lami inaendelea upande wa kushoto ikionyesha ujenzi unaoendelea. Anga la mawingu linatanda juu likiashiria hali ya hewa tulivu.